Ndani ya ofisi za kisasa za huduma Kenya shuguli za utoaji huduma zinaendelea. Afisa mmoja ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta huku maasifa wengine wana wateja wakionekana kwa nyuma. Ofisi imepambwa kwa maputo ya kijani na ina madawati mengi na viti vya wateja katika mazingira ya kitaalum na yenye mapangilio .

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wakishangilia na kunyesha furaha, baadhi yao wamevaa fulana za timu au nguo za kawaida, huku mmoja akivalia fulana ya kijani imeadikwa kenya airways , na ameshika chupa ndogo , mwingine amevaa kofia za majani au miwani ya jua, bendera kubwa ya Kenya imejikwaa mbele kujificha kwenye mti, umati mkubwa umeonekana mwenye msisimko mkubwa kwa tukio hilo.

Kundi la mwakio wamekusanyika njekwa ajili ya mkutano na waandishi wa habari. Wamevalia mavazi yao rasmi ya kisheria, macheo meusi mashati meupe. Baadhi yao wamenyayua mabango yenye ujumbe kama ilinde uhuru kwa mahakama. Mwakilishi wao amesimama mbele ya maikrofoni mingi akioneaka kutoa taarifa muhimu kwa umma.

Eneo la kibiashara labda ni kibanda au duka ndogo mbele kuna mwanamke aliyevaa fulana nyeusi akishika mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano. Ambaye maandishi mama miradi, Milsent Omanda. Karibu naye kuna meza yenye chupa za kichefu na pilipili kando yake. Mwanaume aliyevaa fulana ya manjano na fulana isiyo na mikono ya kijivu anaonekana akishughulikia wateja au bidhaa. Nyuma yao kuna watu wengine wengi kadhaa wamesimama wakiwemo watoto wakionesha mazingira ya biashara.

Katika mechi kali ya kadanda mchezaji aliyevaa jezi nyekundu anadhibiti mpira kwa ustadi. Huku akiwa amezungukwa na wachezaji wanne wote wapinzani. Wachezaji wa timu pinzani waliovaa jezi za njano na kaptula za buluu. Wanajaribu kumng'ang'anya mpira kwa nguvu. Uwanja umejaa umati mkubwa wa mashabiki wanaoshuhudia mchezo huo kwa kusisimua.

Umati mkubwa wa mashabiki wa soka wamekusanyika jukwani wakishangilia na kuimba watu hawa wamevalia jezi za timu mbalimbali ikiwemo za rangi ya blue na nyeupe na nyekundu baadhi yao wameshikilia simu zao wakipiga picha au video bendara nyeupe inapepea juu watu wengi wananyoosha mikono yao juu wakionyesha furaha na msisimko mkubwa wa mchezo.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanatembea mbele kwenye zulia jekundu. Mwanamume mmoja amevalia sare ya kijeshi ya kahawia na kofia ya kijani. Pembeni yake mwanamume mwenye suti ya buluu hata yeye anatembea akitabasamu. Mwanamke amevalia gauni ya buluu nyeusi na pindu jeupe. Watu wengine wa mapazia ya rangi mbalimbali wanaonekana nyuma yao.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanatembea nje ya jengo. Mwanamke wa kushoto amevaa joho toshefu ya mahakama lenye rangi nyeusi, nyekundu na mistari ya buluu, mwanaume wa kulia amevaa suti ya kijivu na tai. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwemo walinzi na maafisa wengine, wakitembea wanaonekana wametoka kwenye hafla rasmi.

Ndani ya kituo cha huduma Kenya lilicho jaa watu, shughuli za utoaji huduma zinaedelea kwa kasi, maafisa qaliovalia sare za kazi wanahudumia wananchi kwenye madawati yenye kompyuta, kiongozi mmoja amesimama katikati yao akizungumza na wafanyikazi, na karibu kila mtu amevaa barakoa, ofisi imelmba na nembo ya huduma kenya na maputo, kuonyesha mazingira ya kazi na shughuli.

Ndani ya kituo cha kisasa cha huduma ya wanachi Kenya. Watu wameketi kwa utulivu kwenye viti wakisubiri kupokea huduma. Kwa nyuma maafisa wanafanya kazi kwenye madawati yenye kumputa. Mabano yaliyoko juu yanaelekeza kwenye counter maalum kama vile KRA, NSSF na huduma za machine katika mazingira yenye mpangilio na ufanisi.

Wafanyikazi wawili wa serikali wako kazini wakishughulikia nyaraka nyumba ya kaunti ya kioo, mmoja wao aliyeketi mbele anapitia fomu kwa makini huku mwenzake akisimama kwa nyuma akipanga mafaili. Kaunta imejaa masanduku ya karne body yenye nyaraka, kompyuta na vifaa vingine vya ofisi katika mazingira yenye shughuli nyingi.

Sherehe ya uapisho iliyofanyika kwenye jukwaa mbele ya umati mkubwa wa watu. Mwanamume aliyevaa suti nyeusi na tai ya manjano ameinua kitabu kinachoonekana kuwa Bibilia. Mwanamke aliyevaa joho la kimahakama anazungumza kwenye microphone . Mwanamke mwingine amevaa nguo nyeupe yenye nakshi za dhahabu. Kwenye jukwaa kuna kifaa kikubwa cha dhahabu. Umati mkubwa wa watu umejaa uwanja, inaonekana ni uwanja wa Kasarani.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika nje wakifurahia tukio fulani. Baadhi yao wamevaa fulana za timu au nguo za kawaida. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya kijani iliyoandikwa Kenya Airways na ameshika kinywaji. Wengine wamevaa kofia za majani. Bendera kubwa la Kenya imeshikiliwa mbele. Watu wengine wanatabasamu na kuonekana kufurahia mazingira.

Time ya wachezaji wa soka wamesimama kwa mstari

Kundi la vijana na watu wazima, wakishangilia kwa furaha kubwa. Wengi wao wakivaa jezi ya rangi ya kijani ama manjano. Katikati kuna wanaume kadhaa wamebeba kikombe la dahabu lililo pabwa kwa lebo ya kijani na nyekundu , wakiosha juu kwa bashasha, mmoja akishikilia mpira wa miguu wa rangi ya njano na buluu , nyuso zao zimejaa shangwe na wamefungua vinywa zao wakipiga kilele za furaha. Wengi wamebeba medali za shingoni.

Ndani ya ukumbi mkubwa unaofanana na banki ama kituo cha huduma umati wa watu umeketi kw autulivu kwenye safu za viti wakisubiri kuhudumiwa. Kando yao kuna kaunta ndefu za vioo zilizo na nambari kama vile kaunta namba saba na kaunta namba nane ambapo wahudumu wanatoa huduma. Watu wengi wamesimama wakionyesha mazingira yemye shughuli mingi na za utoaji huduma kwa umma.

Mwanamume aliyevaa suti dhaifu ya blue na miwani anasimama akizungumza kwa ishara za mikono mbele ya hadhira. Anatoa hotuba katika ofisi ya kisasa ya huduma Kenya. Watu walioketi wengi wao wakiwa wamevaa fulana nyekundu zenye nembo wanamsikiliza kwa makini. Kwa nyuma kuna mabango yanayoeleza huduma mbalimbali ikiwemo sehemu ya vyeti vya kuzaliwa na vifo.

Mwanamke aliyevaa vazi la kimahakama la rangi nyekundu na nyeusi akiwa amesimama mbele ya mimbari yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya. Mwanamke huyu anashika kitabu cheusi mkononi mwake labda Biblia anahutubia umma kupitia mikrofoni kadhaa zilizowekwa mbele yake. Kushoto kwake kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai na upande wake wa kulia kuna mwanamke mwingine aliyevaa vazi la kimahakama na barakoa. Nyuma ya jukwaa kuna bendera nne za Kenya.

Tunaona kikundi la wanaume wengi wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma. Katikati mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na shati ya waridi ananyoosha mkono kuelekea skrini ya kompyuta iliyowekwa kwenye kaunta ya mbao ikionekana kueleza au kuonyesha kitu. Karibu naye mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe lenye mikono mirefu iliyokunjwa na nembo fulani kifuani anamsikiza kwa makini. Kuna watu wengine nyuma yao, wengine wakiangalia kompyuta na wengine wakisimama kwa kikundi.

Mandhari hii ni nyeusi. Kuna nembo kubwa lenye duara la njano lililo na mpaka mwekundu ndani ya duara hilo kuna mikono iliyoshikana kwa nguvu ikionyesha shikamano. Chini kabisa kuna neno 'Tuko Pamoja' na imeandikwa kwa herufi kubwa za rangi ya njano. Rangi kuu zilizotumika kwa hii ni nyeusi, njano na nyekundu.

Ndani ya kituo cha kisasa cha Huduma Kenya maafisa wawili wa kike waliovalia sare nyeupe wapo kazini . Wanasimama nyuma ya dawati kubwa jeupe la mapokezi lenye maandishi information desk . Ofisi ni ya kisasa yenye masakafu inayong'aa na ukuta kuna picha ya raisi na nembo ya Huduma Kenya . Sehemu ya huduma za intaneti cyber inaonekana kwa mbali.

Umati wa mashabiki wamekusanyika jukwaani, wakishangilia kwa bidii na kuonyesha msisimko mkuu. Wengi wao wamevaa kofia na za rangi ya blue na nyeupe zenye milia. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa fulana yenye mchoro na ana nywele zinazokunjamana. Mwanaume mmoja amevalia kofia ya blue na ameshika tarumbeta ya rangi nyekundu na blue. Mashabiki wanaonyesha mikono yao juu wakipiga kelele.

Eneo hili linaonyesha mwanamke aliyevaa shati jeupe na miwani akiwa ameketi kinyume ya meza iliyojaa karatasi. Akikagua nyaraka alizonazo mkononi mwake huku akiongea na mwanamke mwingine aliyevaa nguo za rangi ngavu na kitambaa cha blue kichwani. Karibu yao kuna watu wengine wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma. Mmoja wa watu hawa amevaa koti lenye maandishi Mark Kino Food fo Farmers Limited . Mandhari yote inaashiria shughuli ya kiutawala kama vile usajili au kujaza fomu.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti ya blue na koti nyeupe ameketi mbele ya kaunta ya huduma ya Kenya akipokea huduma anazungumza na afisa wa kike aliyeketi upande wa pili wa kaunta yenye kizuizi cha plastiki. Mazingira ni ya ofisi ya kisasa ni nembo kubwa ya huduma ya Kenya na orodha za huduma hizo zilizotolewa kukuta.

Kwenye tukio la nje kundi la wanaume wamevaa suti na sare rasmi wamekusanyika. Wanaume wawili katikati wanaoshikana mkono huku mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na tie nyekundu na mwingine suti ya blue na tie ya blue ,nyuma yao kuna wanajeshi wamevalia sare na kofia nyekundu na wanaume wengine wamesimama karibu.

Katika ofisi ya kisasa na safi maofisa wawili wanaume na wanawake wameketi kwenye madawati yao wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta. Bango linaloning'inia juu yao inaonyesha eneo hii inatoa mahuduma za NCA. Ofisi imepangwa kwa utaratibu ikiwa na madawati na viti vya kisasa, katika mazingira ya kitaaluma.

Tangazo la idara ya mahakama ya Kenya kuhusu siku ya majadiliano na wale wananchi kushiriki katika mazungumzo kuhusu mchakato ya kimahakama na kuboresha utoaji wa huduma. Tukio hili limepangwa kufanyika ijumaa Januari tarehe thelathini na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na tano(31/01/2025) kwanzia saa tano asubuhi(11.00 A.M) katika vituo vyotevyote vya mahakama nchini. Bango lina picha ya mahakama na ya mwanamke mtaalamu.

Kwenye meza nyeupe iliofunikiwa na kitambaa, mwanamke aliyevalia shati jeupe na mistari nyekundu amesimama karibu na mwanaume aliyevalia suti nyeusi wakitia saini nyaraka mwanaume mwingine aliyevaa suti ya bluu na tai yenye zambarua akitia saini kitabu kingine, huku mwanaume wa tatu aliyevaa suti akimsimamia, mikrofoni ya kijani imewekwa mezani, kwa nyuma kuna mapazia ya rangi ya chungwa na nyeupe.

Mwanaume aliyevalia suti ya buluu ,nyeusi na tai ya manjano anasimama mbele ya kampuni akishikia biblia takatifu kwa mkono wake wa kushoto na anazungumza .pendeni yake mwanamke aliyevalia mkufu anamuangalia. Bendera ya Kenya inaonekana upande wa kulia.

Kikapu cha rangi ya cream kilichotengezwa kwa plastiki kimetengezwa kimeundwa ka kurudiarudia .Kikapu hicho kina maandishi kinafolu pande moja. Kimewekwa kwenye sakafu ya rangi ya kijifu isiyo na usawa ,kwa nyuma kuna ukuta wa rangi ya waridi na mlango unaonekana wa chuma wa rangi ya bluu .

Umati mkubwa wa wafuasi wa siasa wenye shauku kubwa wako kwenye maandamano; wanapeperusha mabango na bendera za buluu za chama cha PNU zenye kauli mbiu 'Kazi Iendelee.' Mfuasi mmoja mwanaume anaonekana akishangilia kwa sauti kubwa huku akiwa ameinua mikono yake juu.

Ndani ya kituo cha kisasa cha Huduma Kenya, shughuli za utoaji wa huduma za kiserikali zinaendelea kwa mpangilio. Maafisa wameketi nyuma ya madawati marefu wakitumia kompyuta, wakihudumia wananchi walioketi mbele yao. Juu ya kila dawati, mabango yanaelekeza huduma za maalum za kama vile cheti cha tabia njema, fomu ya polisi na huduma za NCA. Safu za viti vya chuma vya kungojea vimepangwa mbele, huku mazingira yote yakiwa na nembo ya na mabango ya Huduma Kenya.

Ndani ya chumba cha mahakama kundi la mawakili na majaji waliovaa majoho yao meusi rasmi wanasimama kwa pamoja baadhi yao wameinamisha vichwa wengine wanapitia kwa umakini nyaraka na mjalada yaliyopo kwenye dawati refu la mbao mazungumzo ya hapa na pale yanaendelea kimyakimya katika mazingira yanayoonyesha uzito na utaratibu wa kesi inaendelea.

Katika kituo cha muda cha huduma namba kilichowekwa chini ya hema, maafisa watatu waliovalia vizibao vya usalama vya njano wanahudumia wananchi. Wote wamevaa barakoa. Mwananchi mmoja aliyevaa fulana nyekundu anasimama mbele ya meza akipokea huduma huku maafisa hao wakionekana kushughulika na vifaa vya nyaraka mbalimbali.

Ndani ya kituo cha kisasa cha huduma Kenya. Kikundi la viongozi linafanya ziara za kikazi. Wamesimama mbele ya counter , namba tano wakimsikiliza kwa makini ofisa wa kike aliyevalia sare anayewapatia maelezo. Ujumbe huo unajumuisha wanaume na wanawake waliovalia tigi tisa. Wanaonekana kupokea taarifa kuhusu utenda kazi. Ofisi inavifaa vya kisasa na afisa wa polisi anaonekana hapa nyuma.

Kwenye eneo la nje lililo pambwa kwa matofali, wanaume wawili walio valia suti wanajikuna mikono, mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu nyeusi, mwanaume mwingine amevalia suti nyena tai iliyo na michoro, nyuma yao, wanaume wengine wawili wanavalia majoho mekundu, meusi na nyeupe ya kitamaduni yenye wigi nyeupe, wakishikilia majaji au viongozi wa sheria, watu wengine na miti wanaonekana kwa mbali.

Katika kituo cha huduma Kenya, mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akipokea huduma kwenye kaunta. Afisa wa kike aliyeketi nyuma ya dawati anatumia kompyuta kumhudumia. Kaunta hiyo imepambwa kwa nembo za huduma Kenya na kibandiko kwenye kompyuta kinaonyesha ni huduma za mahakamani. Mwanamke mwingine aliyekaribia ameketi karibu na afisa huyo.

Katika kituo cha msongamano shuguli ya usajili unaendlea kwa kazi. Maafisa wakiwemo wanawake waliovalia vizibao vya usalama vya njano wakitumia vifaa vya elektroniki kusajili wananchi. Walioketi mbele yao kwenye meza ndefu. Mmoja wa wananchi anahakikisha alama yake ya kidole kwenye kifa huku wengine wakiwa wamejipanga kwenye foleni kwa nyuma.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanjwa, wakifuatilia tukio kwa makini. Wanaume watatu, mmoja amevalia shati ya buluu, mwingine shati jekundu la mcheza, na watatu shati la njano, wameketi mbele. Wote wanaonekana wakitabasamu kwa furaha tukio hilo, huku wakiwa wamezungukwa na mashabiki wengine wliovalia mavazi mbalimbali.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wako pamoja mezani wakipitia hati fulani , mwanaume ameketi amevaa shati jeupe, miwani na glavu nyeupe mkononi, mwanamke amesimama karibu naye amevaa kofia nyekundu na fulana ya nyekundu ,nyeupe na nyeusi, watu wawili wanatazama hati hizo zao kwa umakini nyuma yao kuna ukuta wa kijani wenye maandishi.

Ndani ya kituo cha huduma, wananchi mbalimbali wameketi kwenye viti, wakisubiri kupata huduma. Mbele yao kuna maafisa na viongozi wa serikali wakiwemo maafisa wa utawala, wanasimamia utoaji kwa huduma. Bango hili linaonyesha sehemu ya utoaji wa vitambulisho vya taifa katika mazingira yenye shughuli mingi ya utumishi wa umma.

Ndani ya ukumbi upana ambao unafanana na benki au kituo cha huduma umati wa watu wameketi kwa utulivu kwenye safu za viti wakisubiria kuhudumiwa. Mbele yao kuna counter ndefu za vioo zenye nambari kama vile counter number tatu counter number nne ambapo wahudumu wanatoa huduma. Watu wengine wanasimama wakionyesha mazingira yenye shughuli nyingi za utoaji huduma kwa uma.

Kundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wamekusanyika uwanjani wakishangilia. Baadhi yao wamevaa jezi nyeusi zenye namba za chungwa na mistari ya chungwa. Huku mmoja akiwa amevaa jezi ya kijani kibichi. Wachezaji wengine wamevaa jezi za rangi ya krimu. Wote wanaonekana wamejaa furaha wakinyoosha mikono juu au wakikumbatiana. Watazamaji wamekusanyika kwenye majukwaa nyuma yao.

Karatasi au bango hili lina nembo ya Jamhuri ya Kenya na tume ya huduma za mahakama juu yake. Kichwa kikuu kinasomeka Judicial Service Commission kwa herufi kubwa nyeupe kwenye bango la kijani. Chini yake kuna sanamu ya Themis, Mungu wa haki akiwa ameshika mizani na upanga, iliyowekwa mbele ya rafu za vitabu. Upande wa kulia kuna jina la sera Internship and Attachment Policy, The Judiciary. Tarehe ya Mei 23 mwaka wa 2023 imeandikwa chini.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wakishindana vikali huku mchezaji mmojaa ameshika mpira wa chungwa na anajaribu kupitisha huku mchezaji mwingine akimuuzuia kwa nguvu, wachezaji wote wamevaa sare za timu zenye namba tofauti watazamaji mmekusanyika kwenye jukwaa la blue nyuma inayo wachezaji sakafu ya uwanjani ina mistari nyeupe.

Ukumbi au eneo la kusubiri katika ofisi ya umma au kituo cha huduma. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye viti virefu vya chuma, wakisubiri huduma. Baadhi ya watu, kuna mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mchanga na kuna mwanamke mmoja aliyevaa shati jeusi au sketi jeusi amesimama mbele, akionekana kuwasaidia au kuwaelekeza wateja. Nyuma yake upande wa kulia, kuna kaunta za huduma na mabango yanayoelezea huduma mbalimbali kama vile, vyeti vya kuzaliwa na vifo.

Kituo cha Huduma mashinane wakiwa chini ya hema kubwa nyeupe . Watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi na wateja wako kwenye meza ndefu, wafanyikazi wamevaa sare nyeupe na nyeusi na fulana za rangi nyekundu na kijani. Wengine wao wamevaa barakoa za bluu, kompyuta ndogo na nyaraka zimetandikiwa kwenye meza .Nyuma yao kuna bango kubwaa la kijani iliyoandikwa Huduma ikionyesha jina huduma inayotolewa.

Katika mbio kali za riadha, kundi la wanariadha wa kiume wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja mwenye mistari mweupe. Wanavalia mavazi ya kimchezo ya rangi tofauti kama vile machungwa, buluu na nyeusi na wanaonekana wenye umakini mkubwa. Umati wa mashabiki, umejaa kwenye majukwaa ya nyuma, unashuhudia mashindano hayo kwa kusisimua.

Kwenye kombe mkubwa unaofanana ule wa shule kijana mmoja amina juu ya meza nyeupe akijaza fomu. Akisoma kiki aliyevaa shati nyeupe na mkono mwekundu anamikiti kando yake akimwelekeza kwa makini. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato, madaftari na nyaraka nyingine kwa shilingi tukio la usajili au maelekezo. Nyuma yao kuna viti vya majukua na dari kubwa.

Ummati mkubwa wa mashabiki wa raga wa Kenya wakiwa wamevalia majesi nyekundu na wengine mavazi ya rangi ya bendera umesimama kwa furaha kwenye majukwaa ya uwanja. Baadhi yao wanapiga makofi, wengine wanashangilia kwa kupiga picha. Wakionyesha shauku kubwa na uzalendo huku wakifuatilia mchezo. Majukwaa ya uwanja yameyapanda juu na anga limekuwa mbika kwa umwa wingu.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye furaha na msisimko wa hali ya juu, wamesimama kwa jukwaa la uwanja wakiwa wameinua mikono yao juu na kushangilia kwa sauti kubwa. Mbele yao wanatandaza bendera kubwa ya Kenya. Wengi wao wamevaa mavazi mekundu wakionyesha uzalendo wa dhati.

Ndani ya ukumbi wa kisasa unaofanana na kituo cha huduma, kikao kinaendelea. Mwanaume aliyevaa mavazi ya rangi ya malai anasimama akisungumza huku hadhira ya watu waliovalia dhaifu wakimsikiliza kwa makini. Wengi wa wanawake wamevalia skafu nyekundu na wote wamekaa kwenye safu za viti vya chuma. Kwa nyuma kuna kaunta za huduma za kioo.

Kazi ya ujenzi inaendelea kando ya mto, tinga tinga kubwa ya lau ndani imesimama karibu na shimo refu lililochimbwa ambayo inaonyesha udongo na mabaki ya ukuta wa zamani, mfereji wa maji mchafu unapatikana katikati ya eneo lililochimbwa na bomba la uzenge linaonekana kando. Kwa umbali kuna makazi ya watu na daraja katika mazingira ya ujenzi na mwendo mbinu mjini.

Kitabu au waraka ya jalada nyeupe, yenye imechapiswa na rasilimali la idara ya mahakama ya kenya . Juu kabisa kuna nembo ya taifa na nembo ya mahakama. kichwa kikuu cha habari kilicho andikwa kwa herufi kubwa inasomeka mwongozo wa sera na taratibu za raslimali watu. Chini yake kuna picha maridadi ya jengo kuu la mahakama , ikiashiria uzito wa waraka huu muhimu.

Timu ya wachezaji wa soka la Taska FC wanakusanyika pamoja katikati ya uwanja wa mpira. Wakiwa wamekumbatiana kwa umoja kwenye duara. Wengi wao wamevaa jezi za njano na kaptula nyeusi. Mchezaji mmoja anaonekana kuwa kipa yuko katikati ya akiwa amevaa jezi ya waridi. Jezi zao zina nambari kama 23 na 18. Kwa nyuma majukwaa ya blue ya uwanja yanaonekana.

Tunaona mazingira ya ndani ya ofisi au kituo cha huduma ukiwa na shughuli mingi ,watu kadhaa wamevalia sare nyeupe zenye mikunjo nyekundu , wakionyesha kuwa ni wafanyikazi , upande wa kulia wanaume wawili wanazungumza mmoja wao akiwa na nembo ya huduma kwenye shati lake, mbele mwanamke aliyevaa hijabu nyekundu ameketi kwenye meza akitumia kompyuta huku wafanyikazi wengine wakifanya kazi zao.

Tunaona ndani ya huduma pahali panaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna kaunta za huduma zilizo pangika kwa umbo la umduara, na wafanyekasi wengi wamekaa kwenye komputa zao wakihudumia wateja. Upande wa kulia wanaume wawili wamesimama wakiangalia simu kwenye kaunta. Juu yao Kuna bango kubwa la kijani lilioelezea kituo Cha huduma Kama duka la huduma moja kwa huduma za serikali.

Picha hii inaonyesha vitabu vingi vyenye maandiko ya rangi sawa huku vikiwa na msimamo tofauti vitabu hiki ni passport ya jumuiya ya Kenya baadhi ya vitabu hizi zimeekwa kwa mlalio wakati zingine zimepangwa kama zimesimama wima.

Tunaona umati mkubwa wa watu ndani ya uwanja kubwa kwenye ngazi mbalimbali za viti. Watu wengi wamevalia nguo nyekundu na wengine wao wameinua mikono yao juu wakishangilia na kuonyesha hamsa kubwa. Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimuko kubwa ikionyesha kua wame hudhuria tukio kubwa labda mchezo au mkutano wa hadhara .

Tunaona umati mkubwa wa watu waliojaa furaha na hamosa, wakiwa kwenye tukio la wazi labda uwanjani. Katikati kuna mwanamke mwenye dreadloacks na miwani ya jua, amevalia fulana yenye maandishi Kenya, akiwa ameinua mkono yake juu na mdomo wazi, akishangilia kwa nguvu zote. Watu wengine walio nyuma yake pia wameinua mikono wakishiriki katika shangwe. Mandhari yamejaa watu wenye nguo tofauti wakionyesha msisimko na ushiriki.

Ni kundi kubwa la watu wengi ambao walikuwa wamevaa sare zenye rangi ya kijani na nyeupe, hili ni timu ya Gor mahia, ni kama ni wachezaji ambao inavyoonekana wana furaha kweli kweli, inavyoonekana ni kama wameshinda kombe au mpira wa kandanda.

Hapa kuna kundi la watu kadhaa wakiwa kwenye tukio rasmi. Katika picha kuna mwanaume mmoja mwenye suti nyeupe na miwani ya jua anaonekana akimkabithi nyaraka mwanamke aliyevaa nguo nyeusi. Wote wawili wanaonekana kutabasamu kuashiria tukio la furaha. Kuna mwanaume mwingine nyuma ambayo wamemevaa suti ambayo wanaonekana wamefurahia pia.

Naona wafanyakazi kadhaa wakiwa kwenye ofisi

Tunaona umati mkuwabwa wa watu wengi wao wakiwa vijana, wakishangilia kwa hamsa kubwa kwenye uwanja wa mchezo, katikati mwanaume mmoja ameshika bango kubwa la buluu lenye neno Khwahola , huku mikono yake ikiwa juu kuashiria furaha, pembeni lake mwingine ameshika bendeza ya zambarua na jezi limeandikwa KFC Leopards , mashabiki wengine wamevalia nguo ya buluu na nyeupe.

Huyu ni mwanamke wa kiafrika ambaye anatabasamu kwa furaha na anaonekana mchangamfu ameweka miwani na amevaa koti lenye mchoro wa kupendeza labda kitenge na kitambaa cha kiafrika ,juu katika mazingira ya ndani inavyoonekana kitaaluma ambaye anakaa ni kama anawasilisha katika mkutano, mkono wake mmoja umeelekeza juu.

Picha hii inaonyesha mkusanyiko wa vifungashio au vingi vidogo vidogo vimepangwa kwa usawa. Huu ni vitambulisho vya kisasa. Nyuma ya sanduku haya kuna chupa ndefu nyembamba nyeupe iliyosimama wima ambayo inaweza kuwa chupa ya kinyunyizi au kutoa maji maji. Mandhari ya nyuma ni nyeusi haionekani vizuri.

Tunaona mazingira ya kituo cha huduma za umma labda kituo cha huduma chenye mvuto za kijani na nyeusi zikionyesha sherehe au uzinduzi. Wanaume wawili wamekaa wakizungumza uso kwa uso kwenye meza ya huduma. Moja wao amevalia suti ya blue na mwingine suti ya zambarau kando yao kuna mwanamke aliyevalia sare nyeupe na nyekundu anatumia kompyuta huku maafisa wengine wakionekana nyuma yao.

Umati mkubwa wa watu ,wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika nje ya lango kuu la Huduma Centre iliyoko CPO jijini Nairobi . Wengi wamesimama na wengine wameketi sakafuni ishara inaonyesha uchovu na hali ya kusibiri kwa muda mrefu.

Hawa ni wakimbiaji wa jumia ya Kenya. Wanavyoonekana wana furaha kwelikweli ni kama wameshinda mchwano huu. Nyuma yao kuna watu wengine ambao ni kama wanashangalikia ni washabiki wao na wengine ni wachezaji wenzao ambao ni kama walishindwa.

Tunaona mwanamke aliyeonekana kuwa kiongozi ama afisa mwandamizi akiwa ameketi katika mkutano rasmi. Amevaa koti la buluu angavu juu ya nguo nyeusi, miwani na mkufuu wa lulu. Nywele zake zimesokotwa vizuri na anaonekana mwenye umakini na sura nzito akitazama mbele. Mbele yake kuna kipaza sauti, mandhari ya nyuma inaonyesha nembwa na maandishi JIC

Inaonyesha mchezo wa mpira wa miguu soka unaoendelea katika uwanja mkubwa. Katika mstari wa mbele tunaona wachezaji kadhaa wakiwa kwenye hatua ya mchezo. Wachezaji wawili wamevalia jezi la rangi ya njano na wengine wawili wanavaa jezi la rangi ya machungwa. Nyuma yao kuna umati ambao wanaonekana kushabikia katika majukwaa ya uwanja.

Jezi zao ni safi na zinonekana kuwa mpia. Yuso zao zinaonyesha isia zao zito o umakini, labda bade uchezo au tukio muhimu.

Mwanamke mweusi mwenye nywele nyeusi zilizonyooka akiongea au kuelezea jambo kwa bidii, huku kidole chake cha shada kikiwa kimeelekezwa juu. Amevalia nguo nyekundu yenye madoadoa meusi na ana pete. Macho yake yanaonekana kuelekezwa mbali akifikiria au kujibu swali. Nyuma yake kuna umati wa watu, baadhi yao wakiwa wamevalia kofia nyekundu zenye maandishi tuko pamoja. Hii inaashiria mazingira ya mkutano wa kisiasa.

Umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wanawake na watoto wakiwa wamepanga foleni ndefu nje ya jengo. Watu wazima wamebeba karatasi mkononi wakisubiri huduma au usajili fulali. Kuna baadhi ya watoto wadogo wamesimama karibu na wazazi wao. Nyuma yao kuna jengo nyeupe kwenye maandishi kwa Kiswahili inayoashiria kituo cha huduma hii inaashiria eneno la huduma za umma kama vile usajili au usambazaji wa msaada ambapo watu wengi wanakusanyika kupata huduma.

Mwanamke aliyevaa vazi jekundu ya kimahakama na raba nyeupe anasimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye mnembo wa jamhuri ya Kenya. Anashika kitabu cheusi mkononi anaonekana kuapa ama kusoma kiapo. Kulia kwake kuna mwanamke mwingine aliyevaa vazi jeusi ya kimahakana na raba nyekundu na amevaa barakoa. Kushoto kwake mwaume aliyevaa suti nyeusi na tai anaonekana akimsikiliza, nyuma yao kuna bendera za Kenya.

Mrundo kubwa la vitambulisho vya kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba, vitambulisho hizi vinaonekana kuwa vyapya, na vimetengezwa upya na vimepangwa kwa uwingi. Kwa sharehe idadi kubwa ya vitambulisha katikati ya runda ili kuna kitambulisho kimoja kikuwa kimefunikwa kwa uwazi. kuonyesha neno jamhuri ya kenya na republic of kenya pamoja na nembo ya nchi na picha ya mtu. Eneo linaonekana ni meza ya mbao.

Wanaume wawili mmoja mweusi aliyevaa suti nyeusi na tai nyeusi na mwingine kijana mweusi aliyevaa jezi nyekundu ya mpira wa miguu yenye nembo ya KDF na nambari 20 na jina R Silvani mgongoni. Wanaume hawa wawili wameshikana mikono ikionyesha kama wanafanya mkubaliano au kudhibitisha jambo. Nyuma yao kuna bango jeupe lenye nembo ya klabu ya mpira wa miguu Ulinzi Stars FC na neno Soldiers Past.

Hawa ni watu ambao wamesimama pamoja, wakitembea pamoja kwa basi. Wanaonekana kuwa ni watu wa timu ya Gor Mahia ambao ni mashabiki, ambao inavyoonekana, wana furaha kwelikweli.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia kofia ya rangi ya chungwa zenye nembo katikati. Mzee mmoja anaonekana kama kiongozi amevalia suti ya kijivu na shati nyeupe anainua mkono wake akishikilia mkono wa mwanaume mwingine aliyevaa fulana ya chungwa na kofia ya njano ambaye pia ameinua mono wake juu akishangilia. Kuna mikrofoni kadhaa mbele yao kuashiria kuwa tokeo la hadhara au mkutano wa kisiasa. Umati unaonekana kuwa umetokwa na furaha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya counter ya huduma akizungumza na mhudumu aliye vaa sare rasmi ya kazi. Watu wawili wako kwenye mazingira ya ndani ya ofisi yenye vibanda vya mbao vilivyo tenganishwa. Kompyuta na mashine za usajili zimewekwa mezani huku karatsi zikionekana mikonononi mwa mteja. Mhudumu anaonekana mwenye furaha na utulivu akisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma za serikali au usaidizi kwa ofisi kwa mwananchi.

Wachezaji wawili wa kandanda wanajuana pale uwanjani. Mchezaji mmoja aliyavaa jezi ya kijani na nempo ya Sportpesa anaonekana akipeleka mpira kwa ustani. Upinzani wake aliyavaa jezi ya buluu na nyeupe yenye nempo ya Betika akikimbilia kwa karibu akijaribu kumnyanganya. Mchezo unafanyika katika uwanja mkubwa huku umati wa mashabiki wakijaa. Kuna jukwaa kwa nyuma wakishuhudia mabambano hiyo.

Mazingira ya nje yenye matope na mimea mingi, katikati ya ardhi kuna bomba kubwa la rangi ya kijani, iliyokauka ikipita juu ya maji ya kahawia, ambayo yanaonekana kuwa mto au mkondo wa maji machafu, bomba hilo lina rangi ya buluu katikati yake, pembeni ya bomba kuna mashimo makuwa ya zeni, yenye umbo la duara, ikionekana kama kisima au mfereji, juu kulia kuna ua wa waya, na nyuma yake kuna miti mirefu.

Hili ni bango linalotangaza ushiriki wa idara ya mahakama ya kenya katika maonyesho ya kibiashara ya Nairobi. Nembo rasmi ni idara ya mahakama ya kenya kuna maandishi makubwa yanayoandikwa Nairobi international trade fair. Bango limepambwa kwa picha ndogo ndogo zinazoonyesha matukio mbali mbali kwenye maonyesho hayo.

Mashabiki wenye shauku kubwa ya timu ya soka ya Bandari FC,wanashangilia kwa nguvu kwenye jukwaa la uwanja. Wanaume na wanawake kwa pamoja, wanapeperusha bendera za rangi ya samawati zenye maandishi Bandari Fans, na nembo rasmi ya timu. Nyuso zao zimejawa na tabasamu na msisimko, huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu kuonyesha sapoti yao.

Chini ya hema kubwa shughuli ya usajili wa umma yanaendelea kwa kasi. Afisa mmoja aliyevalia jaketi ya manjano ya huduma namba anatumia kompyuta mpakato kuhudumia wananchi. Nyuma yake, foleni ndefu ya watu wa rika zote wengi wao wakiwa wamevalia barakoa inasubiri kwa utulivu.

Katika kituo cha huduma kwa umma kilichojaa watu, maafisa kadhaa wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa ya kijani, wananchi wamesimama mbele yao kusubiri kuhudumiwa, huku maafisa wakiendeleza na kazi yao ya usajili, wale wengi waliohudhuriwa wakiwemo maafisa wamevaa barakoa, wakizingatia kanuni za afya, wakti wa tukio hili lenye shughuli nyingi.

Tunaona mwanariadha wa kiume anakwatua kwa nguvu zote kwenye shimo la mchanga mwili wake ukiwa umepinda na uso wake ukiwa unaonyesha mkazo wa misuli, mchanga unaruka hewani kwa kishindo ukitengeneza wingu ndogo kuzunguka miguu yake, anavalia jezi nyeupe na kaptura nyeusi, nyuma yake jukwaa la watazamaji limepiga rangi nyeusi, nyekundu na kijani unaonekana kwa umbali.

Mwanaume na mwanamke wote wakitabasamu wakipeana mkononi ndani ya chumba chenye watu wengi. Mwanaume amevalia shati cheupe lenye mikono mirefu na suruali ya kaki. Huku mwanamke amevalia nguo ya blue lenye maua meupe na vito shingoni. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wakiwa wameketi au wamesimama kwenye meza. Wakionekana kushiriki mkutano au tukio rasmi.

Tunaona mandhari ni ndani ya kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Centre. Afisa mmoja aliyevaa vesti yenye chapa ya Huduma Kenya, anakaa anatoa maelezo kwa kikundi la wanaume. Ananyorosha mkono wake kuelekea kaunta ya huduma, ishara kwamba anafahamu jinsi shughuli zinazofanyika.